Mnara wa mawasiliano mrefu wa chuma una rangi nyekundu na nyeupe, uliyozungukwa na jengo dogo na vifaa vya umeme na uzio karibu na mnara kwa ajili ya ulinzi wa huduma ya umeme.

Eneo kubwa la wazi lililozungukwa na vilima visivyo na miti mingi, penye mtambo mkubwa na mrefu wa kuzalisha nishati kwa ajili ya kusambaza huduma za umeme kupitia uzalishaji wa malighafi muhimu.

Taka zilizo hifadhiwa kwenye mifuko ya plastiki meusi, nyeupe na kijani zilizokusanywa pamoja sehemu ya wazi, kwa ajili ya kupelekwa sehemu ya usimamizi wa takataka.